Huku kuna watu mbalimbali wanaoonekana wengi wao ni viongozi. Miongoni mwao ni pamoja na mstaafu rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta.

Hapa ni hafla ya wanasiasa ambapo viongozi wa chama cha chungwa wamekutana ili kuzungumzia maswala mbalimbali kuhusu chama chao.

Huku huenda ni kortini kwani tunaweza kuwaona majaji mbalimbali miongoni mwao akiwa ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya, Martha Koome, mwingine ni Flomena Mwilu.